Rais William Ruto ameonekana akiwa amesimama kwa furaha akiwa anashangilia mchezo ambao unachezwa kwenye uwanja, pia kinara wa Azimio Raila Odinga ambaye ameambatana naye amo kwenye uwanja pia tunaona kuna ulinzi ambao umeimarishwa na na mlinzi aliye juu yao.

Hawa ni wachezaji wakiwa wanasherehekea ushindi wao kwa kushikana mikono wengine wakiwa wamevalia sare maalum ya timu yao, wakiwa kwenye uwanja na uwanja wenyewe una mashabiki ambao wanawashangilia.

Hawa ni wanakandanda ambao wanasherehekea ushindi wao. Wanaonekana wakiwa na furaha wakimshabikia mmoja wao, ambaye yumo katikati yao, kwa kuonyesha ishara kuwa, ameweza kufunga bao kwenye timu yao. Pia wamevalia sare maalum ya timu.

Hawa ni watu wakiwa kwenye maandamano wakiwa wamezipeperusha bendera zao juu. Wengine wakipiga kelele, wengine wakiwa wamevalia sare rasmi za maandamano katika maisha yao.

Hawa ni mashabiki wamo katika uwanja. Wengi wanashabikia team zao, wingine wakiwa wamejishika vichwa ili kujionyesha katika mpira wao, na wengine wakiwa wameshangaa ilhali wengine wakiwa na furaha.